Nguzo za umeme zinaonekana zikiwa zimefungwa na mashine, kwa ajili ya kusambazia umeme, katika sehemu mbalimbali. Nguzo hizi mbili ni ndefu, zimeunganishwa kwa kushikiliana, kwa kutumia vyuma ambavyo ni maalumu.

Kundi la watu wakubwa kwa wadogo pamoja na maaskari wa barabarani, wakiwa wamesimama kwa ajili ya kuongoza wapita njia wapite sehemu ambapo wanaruhusiwa kupita barabarani.

Alama za barabarani zikiwa zinaongoza wapita kwa miguu, lakini pia zikiwa zinaongoza magari yanayopita ili sehemu wanayopita wanaotembea kwa miguu, magari yaweze kusimama na kuruhusu.

Sehemu ya wapita kwa mguu ambayo inaonesha alama za barabarani, kwa ajili ya kuruhusu wanaotembea kwa mguu, na gari pembeni yake limesimama ili kuwaruhusu wapite.

Usafiri huu ni wa gari moshi ambayo huwa tunaiita ni treni. Usafiri huu, upo katika njia yake ambayo ni maalumu, inaitwa reli na pia kichwa hiki cha usafiri kimetangulia mbele.

Kundi la watu wakiwa wanatengeneza barabara ambayo ni ya kiwango cha lami, watu hawa wana vifaa mbalimbali ambavyo vinawasaidia kuweza kutengeneza barabara hii.

Sehemu kwa ajili ya kujisaidia haja ndogo na haja kubwa ikiwa inaonyesha jinsia tofautitofauti, kuna jinsia ya kiume na jinsia ya kike; lakini sehemu hii imepakwa rangi ya bluu.

Vifaa kwaajili ya kutunzia uchafu mbalimbali uchafu hatarishi, lakini na uchafu ambao usio hatarishi, vikiwa na rangi tofauti tofauti kwaajili ya aina ya uchafu ambayo itaweza kutunza.